Kwenye barabara ilipo basi lenye vioo vingi nyuma likiwa limeandikwa Dash Daras Cool, alafu mtu anayeipiga picha kivuli chake chaonekana.